Mtu aliyesimama ndani ya chumba mfano wa duka kilichopangwa katika safu zilizonyooka, zenye vifungashio vya aina mbalimbali, kuashiria ni eneo la duka, litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo.

Watu wawili walio nje ya chumba mfano wa duka lililozungukwa na vifungashio vya aina tofautitofauti kwa sheria, ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo.

Mtu aliye katika eneo la ndani ya chumba mfano wa duka lenye safu zilizonyooka, zilizohifadhi vifungashio vya aina mbalimbali; ikiashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo.

Eneo la ndani ya chumba mfano wa duka, kilichopangwa katika safu zilizoonyoka. Zilizohifadhi vifungashio vya aina mbalimbali, kuashiria ni duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo.

Jopo la watu waliovalia vifaa kinga aina ya barakoa katika eneo la ndani lenye vifungashio vya aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo.

Vifungashio vyenye rangi nyeupe yenye ukubwa tofauti tofauti vilivyochapishwa maandishi yasomekayo baraka mbolea, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi pembejeo za kilimo.

Nyuki walioketi katika eneo la ndani, wamezungukwa na safu zenye vifungashio tofauti tofauti na maneno yaliyochapishwa yaliyosomekayo 'Pour Shot' kwa , ikionyesha bidhaa zilizorundikwa kwa ajili ya uuzaji wa viua wadudu za kilimo na mifugo

Mtu aliye katika eneo la ndani mfano wa chumba, kilichopangwa katika safu zilizonyooka na vifungashio vya aina tofauti tofauti, ikiashiria ni eneo linalotumikalo kwa ajili ya huuzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo.

Eneo la ndani ya chumba kilichopangwa katika safu zilizonyooka zenye vifungashio vya aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la duka litumikalo kwa ajili ya uuzaji na ununuzi wa pembejeo za kilimo na mifugo.

Jopo la watu waliovalia vifaa kinga mfano wa barakoa, waliopo katika eneo la ndani lililozungukwa na vifungashio vya aina tofautitofauti. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili uhifadhi na ununuzi wa pembejeo za kilimo na mifugo.

Chupa ya dawa na kifungashio chake vilivyochapishwa picha ya mnyama aina ya ng'ombe na maneno yasomekayo "FLUMITASI" kuashiria ni dawa kwa ajili ya mifugo.

Mtu aliyevalia fulana lenye rangi ya kijani akiwa katika eneo lililozungukwa na zao aina ya nyanya, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji au uuzaji wa zao hilo la biashara.

Watu wawili walio katika eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na miti ya kahawa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo mfano wa shamba au bustani lilopangwa katika safu iliyonyooka yenye mimea aina ya zao la nyanya, zilizoota nakuchipua kwa rangi ya kijani kibichi zikiwa na nyanya zilizokomaa kwa rangi nyekundu na kijani ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, lenye kuzungukwa na vifungashio vilivyohifadhi vibao vya viazi ikiashiria ni eneo tumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika zao aina ya mananasi katika eneo la wazi lililozungukwa na mimea ya zao hilo, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu, akiwa ameshika Moja ya zao la tikiti maji katika eneo lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani, lenye mimea aina ya zao la nyanya zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Zao aina ya vitunguu vilivyovunwa na kukusanywa katika eneo, lililozungukwa na mimea yenye kijani kibichi kuashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama akiwa amevalia fulana yenye rangi ya manjano katika eneo lililozungukwa na mimea aina ya miti ya kahawa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyeinama katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, lenye mimea aina ya zao la vitunguu maji, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba, lenye migomba iliyo na ndizi zilizokomaa kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Vyombo maalum vilivyohifadhi zao la viazi vitamu katika eneo la wazi mfano wa shamba. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeusi, akiwa ameshika zao la nyanya katika eneo la wazi mfano wa shamba, lenye mimea aina ya zao hilo lililoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Zao aina ya vitunguu maji, vilivyovunwa na kuwekwa katika safu zilizonyooka katika eneo lililozungukwa na uwoto wa asili wa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo biashara.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

Mkusanyiko wa zao la viazi vilivyo katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye migomba yenye mikungu ya ndizi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa zao hilo la biashara.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe akiwa katika eneo la wazi mfano wa shamba, lenye zao aina ya mahindi yaliyoiva na kukomaa kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na zao la mahindi yaliyovunwa na kuhifadhiwa katika vyombo maalum mfano wa vikapu, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo na biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka lenye mimea aina ya mipapai yenye mapapai yaliyokomaa, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na zao la kahawa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji au uuzaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyechuchumaa akiwa ameshika zao aina ya nyanya zilizovunwa na kukusanywa kwa pamoja katika eneo lililozungukwa na mimea ya zao hilo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na zao aina ya vitunguu maji vilivyovunwa na kurundikwa katika vifungashio mbalimbali ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu waliokatika eneo la wazi, lenye mkusanyiko wa zao la viazi lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.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

Eneo la wazi mfano wa bustani au shamba lililopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mazao aina tofautitofauti yaliyoota na kuchipua kwa rangi tofautitofauti kama vile kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina ya pilipili zilizoota na kukomaa kwa rangi ya kijani kibichi na nyekundu, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mkono wa mtu aliyeshika zao aina ya tango katika eneo mfano wa shamba au bustani yenye mimea, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi ikiashiria ni eneo linalotumikalo kwa ajili ya zao hilo la biashara.

Vifungashio vyenye rangi nyeupe vilivyohifadhi zao la viazi vilivyo katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi kuashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.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

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lenye mimea aina ya zao la nyanya zilizokomaa kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama akiwa amebeba mkungu wa ndizi katika eneo lililozungukwa na mikungu ya ndizi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa zao hilo la biashara.

Vyombo maalumu vyenye rangi ya bluu, vilivyohifadhi zao la maparachichi katika eneo la wazi lililozungukwa na jopo la watu na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina ya zao la nyanya, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na mikungu ya ndizi zilizokomaa kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uuzaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na zao aina ya mahindi, yaliyovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikaishiri ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye mmea aina ya migomba yenye ndizi zilizokomaa, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi, lililozungukwa na zao aina ya kahawa zilizowekwa chini, huku mnzani ukionekana kwa mbali, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walioshikilia vyombo maalumu, vilivyohifadhi zao la mananasi katika eneo la wazi lililozungukwa na mimea ya zao hilo kuashiria ni eneo litumikalo kwa uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyeinama katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi za kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi vilivohifadhi zao la nyanya zilizovunwa pembezoni mwa eneo la wazi mfano wa shamba lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyechuchuma akiwa ameshika mazao aina ya mapapai katika eneo la wazi la shamba, lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea ya miti ya mipapai, ikiashiria ni eneo la shamba litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walioinama katika eneo la wazi mfano wa shamba, wakivuna zao la viazi katika eneo hilo. kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya biashara.

Eneo la wazi limezungukwa na vikapu vilivyo hifadhi zao aina ya pilipili hoho, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mkusanyiko wa zao aina ya vitunguu maji vilivovunwa na kuwekwa katika eneo la wazi, lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzarishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyechuchumaa akiwa ameshika zao aina ya nyanya katika eneo lililozungukwa na miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria maeneo yatumikayo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mkusanyiko wa zao la viazi vilivyovunwa katika eneo la wazi lililozungukwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Mtu aliyesimama akiwa ameshika zao la mahindi katika eneo la wazi lililozungukwa na eneo hilo lililovunwa na kukusanywa kwa pamoja, ikiashiria ni eneo linalotumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa eneo hilo la biashara.

Zao aina ya vitunguu maji vilivyokusanywa katika eneo la wazi, lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi mfano wa shamba wakivuna zao aina ya viazi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la shamba au bustani lililopangwa katika safu zilizonyooka lenye mimea aina ya pilipili hoho zilizoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba, lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye mimea ya zao aina ya mananasi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hili la biashara.

Watu wawili waliobeba vifungashio maalumu aina ya vyombo vilivyohifadhi mbogamboga za majani, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walio katika eneo la wazi lililozungukwa na zao la mahindi yaliyovunwa na kuhifadhiwa katika vyombo maalum, likiashiria ni eneo walitumikalo kwa ajili ya kuzalishaji wa zao hilo na biashara.

Mtu aliyesimama akiwa amevalia fulani yenye rangi nyeupe katika eneo la wazi lililozungukwa na mazao ya mahindi yaliyo vunwa; katika eneo lililozungukwa na mahindi yaliyo katika shamba kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba lenye mimea aina ya zao la mipapai, yenye mapapai yaliyo komaa kwa rangi ya kijani kibichi, Ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu waliokua katika eneo lililozungukwa na kahawa katika eneo la wazi linalozungukwa na miti ya zao hilo, ikiashiria ni eneo linalotumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walioinama katika eneo lililokusanywa zao aina ya viazi, katika eneo la wazi mfano wa shamba. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Jopo la watu walioinama wakiwa wanavuna zao aina ya viazi katika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Watu wawili walioshika zao la maembe katika eneo la wazi lililozungukwa na mti wa mwembe kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Watu walioinama wakikusanya zao aina ya mahindi katika eneo la wazi, lililozungukwa na miti ya zao hilo ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo mfano wa bustani au shamba lenye miche ya aina ya zao la nyanya, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo mfano wa shamba au bustani, lenye udongo wenye rangi nyeusi kuashiriao rutuba na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi; kuashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo.

Mtu aliyechuchumaa akiwa ameshika zao la tikiti maji lililokatwa katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililo zungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi kuashiria ni mkulima aliye katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu ziliyonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya kuotesha mazao mbalimbali.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu iliyonyooka lenye mimea iliyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yakipitishwa katikati ya mimea hiyo, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji uliotengenezwa na wakulima katika shamba hilo.

Eneo la bustani au kitalu lililopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi tofautitofauti. Ikiashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya woteshaji wa mimea tofautitofauti.

Eneo la shamba au bustani, lililopangwa katika safu zilizonyooka, mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mtu akiwa katika safu hizo akiwa ameinama, ameshika zao la nyanya ikiashiria ni mkulima anayehudumia shamba hilo.

Watu waliobeba chombo maalumu kilichohifadhi zao la viazi katika eneo la wazi lililozungukwa na vifungashio mbalimbali vilivyohifadhi zao hilo, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao la biashara.

Eneo mfano wa shamba au bustani lililopangwa katika safu zilizonyooka, lina mimea aina ya zao la nyanya zilizoiva kwa rangi nyekundu, na kijani kuashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya uzalishaji wa mazao hayo.

Wakulima wawili walioinama katija eneo la wazi mfano wa shamba, lililogawanywa katika safu zikizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo.

Jopo la watu wakiotesha mimea yenye rangi ya kijani kibichi, katika eneo lililotengenezwa kwa ustadi. Ikiashiria ni wakulima katika eneo hilo la shamba.

Sehemu ya bustani iliyogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipuwa kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yakipita pembeni mwa mimea hiyo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji uliyotengenezwa na wakulima katika eneo hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea aina ya zao la mipapai ,lenye mapapai yaliyokomaa ikiashiria ni eneo lililotengenezwa na wakulima kwa ajili ya kulima mazao.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

Eneo la ndani ya mashine za kielekitroniki, zilizogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mashine ya kieletroniki iliyo katika ya safu zilizonyooka yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi katika eneo lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi kuashilia ni mashine itumikayo kwajili ya kusaidia shughuli za kilimo.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

Eneo la ndani ya mashine iliyo gawanywa katika safu zilizonyooka yenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo la ndani la mashine za kielektroniki zilizogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria kuwa ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya kilimo.

Mashine zilizogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya shuli za kilimo mashine hizo ni mashine zitumikazo kwaajili ya usahidizi wa shuhuli za kilimo.

Eneo la ndani ya mashine za kielektroniki zilizogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipuwa kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Chombo cha moto aina trekta lililo katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine itumikayo kwa ajili ya kusaidia shughuli za kilimo.

Mashine iliyo katikati ya safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu itumikayo kwa ajili usaidizi wa shughuli mbalimbali za kilimo.

Eneo la ndani la mashine, zilizopangwa katika safu zilizonyooka, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.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

Eneo la ndani ya mashine za kielektroniki, zilizopangwa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni mashine maalumu, zitumikazo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Eneo la ndani ya mashine, zilizogawanywa katika safu zilizonyooka, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo.

chombo cha moto mfano wa trekta kilichofungwa mashine maalumu ya kulimia katika eneo la wazi mfano wa shamba , ikiashiria ni mashine maalumu zitumikazo kwa ajili ya usaidizi wa shughuli za kilimo.

Jopo la watu waliokua katika eneo la wazi, lililozungukwa na vifungashio vyenye rangi nyeupe, vilivyohifadhi nafaka vikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya chakula.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

Mtu aliyevalia flana yenye rangi ya kijani aliyeshikilia moja ya miche katika eneo lilologawanywa katika safu zilizonyooka; lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibishi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uoteshaji wa miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Mtu aliesisima akiwa ameshika kifaa maalumu, kwa ajili ya umwagiliaji katika eneo la wazi mfano wa kitalu kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya upandaji wa miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Eneo la wazi mfano wa bustani au kitalu, lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo la uoteshaji wa miti kwa ajili ya uhifadhi wa misitu.

Jopo la watu waliokua katika njia ndogo iliyozungukwa na uwoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi kama vile nyasi, vichaka miti, kuashiria ni eneo la hifadhi ya misitu.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji kwa utulivu, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile vichaka na miti inayotawanyika na kutengeneza mandhari kwaajili ya hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lililo zungukwa na uwoto wa asili, kama vile nyasi fupi, vichaka na miti mirefu iliyogawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya misitu.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Eneo lililotengenezwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo linalotumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi. kuashiria kuwa ni kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Eneo lenye mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la wazi mfano wa bustani lenye mabomba ya rangi nyeupe iliyopangwa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha haidroponi cha sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la ndani mfano wa bustani lililopangwa katika safu zilizonyooka lenye mimea, iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la bustani lenye miche iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi na sayansi bila kutumia udongo.

Sehemu ya bustani yenye mabomba yenye rangi nyeupe, yaliyopangwa Katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha hidroponiki ya sayansi bila kutumia udongo.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

Bomba lenye rangi nyeupe lililopangwa kwa ustadi, likiwa na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni bomba maalumu litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo mfano wa bustani lililogawanywa katika safu zilizo nyooka, lenye mimea iliyoota kwa rangi mbali mbali kama vile kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Eneo la wazi mfano wa bustani lililopangwa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa kilimo cha haidroponi cha sayansi ya bila kutumia udongo.

Mabomba maalumu yaliyopangwa katika safu zilizonyooka yenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi. Ikiashiria kuwa ni mabomba maalumu ya sayansi ya kilimo cha haidroponi ya sayansi ya bila kutumia udongo.

Eneo la ndani, lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi tofauti tofauti, kama vile kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.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

Mabomba yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika safu zilizonyoka, ikiashiria ni mabomba maalumu yatumikayo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi ya sayansi bila kutumia udongo.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lenye mabomba yaliyopangwa katika safu zilizonyooka zenye mimea, iliyochipua yenye kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha haidroponi.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

Eneo la wazi lililotengenezwa kwa ustadi, limegawanywa katika safu zilizonyooka mimea aina ya zao la nyanya zilizo ota na kukomaaa kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizo nyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la wazi mfano wa shamba lililopangwa katika safu zilizonyooka, lenye mimea aina ya zao la kabichi, ikiashilia ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba, lenye mimea aina ya zao la mananasi yaliyoota na kushamiri, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka yenye mimea ya zao la nyanya zilizoiva na kukomaa kwa rangi nyekundu na kijani, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la wazi mfano wa shamba lililo na migomba yenye ndizi zilizokomaa ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.

Eneo la wazi mfano wa shamba, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi aina ya zao la mahindi; ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliyesimama katikati ya eneo la wazi lililozungukwa na zao la miti ya kahawa ikiashiria kuwa ni eneo litumikalo kwa ajili ya uzalishaji wa zao hilo la biashara.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

Watu wawili waliobeba vikapu migongoni mwao katika eneo la wazi mfano wa shamba lenye zao la chai, likiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Mtu aliesimama katika eneo lililotengezewa na kuezekwa kwa ustadi, lenye mimea aina ya zao la nyanya, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi lililogawanywa kwatika safu zilizonyooka, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo kubwa la wazi mfano wa shamba lililozungukwa na mimea aina ya la mananasi, yaliyoota na kukomaa kwa rangi ya kijani kibichi; kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilima cha viwanda.

Chombo cha moto aina ya trekta kilichofungwa mashine maalumu, katika eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo lilitumikalo kwa ajili ya kilimo cha viwanda.

Eneo kubwa la wazi lililogawanywa katika safu zilizonyooka lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo la shamba litumikalo kwaajili ya kilimo cha viwanda.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

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka vyenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yakipitishwa pembeni ya mimea hiyo ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la wazi, mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, huku mabomba yenye rangi nyeupe yakipitishwa katikati ya safu hizo, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo mfano wa shamba au bustani, lenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yenye rangi nyeusi yakipitishwa katika mimea hio, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.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

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka huku bomba likitiririsha maji katikati ya safu hizo za shamba hilo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililopandwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yaliyopitishwa katikati ya mimea hiyo ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.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

Bomba lililogawanyishwa katika safu zilizonyooka, zenye mabomba madogomadogo, yaliyopitishwa katika eneo lenye uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, huku mabomba yakipitishwa katikati ya safu hizo, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka, zenye mifereji iliyopitisha maji ikiiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Mabomba yaliyowekwa katika eneo la wazi yakitiririsha maji kwa kunyunyiza katika eneo lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo

Eneo mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizo nyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi , huku mabomba yakipitishwa katikati ya mimea hiyo, ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.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

Eneo la wazi mfano wa shamba liliogawanywa katika safu zilizonyooka, huku mabomba yakipitishwa katikati ya safu hizo, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo .

Bomba linalotiririsha maji katika eneo la wazi mfano wa shamba, lililo gawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.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

Eneo la wazi mfano wa shamba lililogawanywa katika safu zilizonyooka lenye mimea iliyoota na kuchepua kwa rangi ya kijani kibichi, huku mabomba yakipita katikati ya mimea hii ikiashiria ni mfumo wa umwagiliaji katika shamba hilo.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde lililozungukwa na uoto wa asili, unaojumuisha nyasi fupi, vichaka na miti uliyosambaa kwa ajili ya kutengeneza mandhari kwa ajili ya mashamba ya watu au uhifadhi wa misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde iliyo zungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyo sambaa na kutengeneza madhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya misitu.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

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utirirshao maji kwa utulivu, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka, na miti iliyotawanyika kwa kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori, au hifadhi ya misitu.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

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji aina ya mto uteremshao maji uliozungukwa na uwoto wa asili kama vile vichaka na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde iliyozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka, na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwaajili ya hifadhi ya msitu.

Eneo la wazi lenye ardhi tambarale lenye chanzo cha maji mfano wa mto utirishao maji, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi na vichaka vilivyosambaa na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.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

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka, na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori au hifadhi ya msitu.

Eneo kubwa la wazi ardhi lenye milima na mabonde limezungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka, na miti iliyotawanyika, na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori, hifadhi ya msitu, au makazi ya watu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi ya milima na mabonde lilozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi , vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya misitu au hifadhi ya wanyama pori.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

Eneo la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde lililozungukwa na wote wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka, na miti iliyosambaa na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya misitu.

Eneo la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto uliozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka, miti iliyotawanyika iliyo tengeneza madhari nzuri kwajili ya makazi ya watu.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

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa bwawa, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi vupi na miti iliyotawanyika, na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya msitu.

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji lenye mfano wa bwawa limezungukwa na uoto wa asili kama vile vichaka na miti mirefu iliyotengeneza madhari kwajili ya hifadhi ya msitu.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

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti; iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori au hifadhia ya misitu.

Eneo la wazi lenye ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti mikubwa iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo kubwa la wazi lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyo tawanyika na kutengeneza madhari nzuri , kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi tambarare ilozungukwa uoto wa asili kama vile; nyasi fupi, vichaka na miti uliyosambaa na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya uhifadhi ya wanyama pori au hifadhi ya misitu.

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka, na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji mfano wa mto ulio zungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyo tawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwaajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Eneo la wazi, lenye chanzo cha maji mfano wa mto utiririshao maji, uliozungukwa na uoto wa asili kama vile; nyasi fupi na vichaka vilivyosambaa na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Jopo la wanyamapori aina ya pundamilia na swala, walio katika eneo la ardhi lenye milima na mabonde, lililozungukwa na uoto wa asili kama vile; nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika kwa na kutengeneza mandhari kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo kubwa la wazi lenye ardhi yenye milima na mabonde lilozungukwa na uwoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti iliyotawanyika na kutengeneza mandhari nzuri kwa ajili ya mashamba, makazi ya watu au hifadhi ya misitu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

Eneo kubwa la wazi lenye chanzo cha maji, mfano wa mto utiririshao maji, uliozungukwa na uwoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti ikiashiria ni mandhari kwa ajili uhifadhi wa wanyama pori.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

Vifungashio vya plastiki, vilivyochapishwa picha za aina mbalimbali, kama vile; picha ya karoti, pilipili hoho na mbogamboga za majani. Ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha palstiki kilichochapishwa zao aina ya nyanya na maandishi yasomekayo “mbegu za kifalme”, ikiisharia ni fungashio kilichohifadhi mbegu kwaajili ya kilimo.

Vifungashio vya plastiki, vikivyopangwa katika safu iliyonyooka, vikiwa vimechapishwa picha za mimea mbalimbali, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Kifungashio cha plastiki kilicho chapishwa picha ya mimea yenye rangi kibichi na maneno yasomekayo Mbegu za "Simlaw", kuashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilicho chapishwa zap aina ya kabichi na maandishi yasemekayo mbegu za simlo, ikiashiria ni kifungashio kilicho hifadhi mbegu kwajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maneno yasomekayo mbegu za simlo, kuashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vifungashio vya plastiki, vilivyochapishwa picha ya mmea ya aina tofautitofauti, vilivyopangwa katika safu zilizonyooka. Ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilicho chapishwa mimea yenye rangi ya kijani kibichi, na maneno yasomekayo " Mchicha " ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa zao aina ya boga na maandishi yasomekayo "boga sukari ndogo", kuashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa picha za aina tofautitofauti kama vile picha ya bamia, vitunguu maji, karoti, na matango; ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi vilivyopangwa katika safu iliyonyooka yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni sehemu au vyombo maalumu vitumikavyo kwa ajili ya kuotesha mbegu za kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mmea wenye rangi ya kijani kibichi, na maneno yasomekayo "broccoli mbegu" kuashilia ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Mtu aliyesimama eneo la ndani mfano wa duka lenye safu zi azohifadhi vifungashio vya aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la duka linalotumika kwajili ya uuzaji wa mbegu za kilimo.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi na maandishi yasomekayo mchicha, ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo na ndani, inatengenezwa na kuwezekwa kwa ustadi. Mimea huwekwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchukua ubora wa kibichi, kuashiria mimea inatumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Eneo la ndani, lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi, lililogawanywa katika safu zilizonyooka, yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa kilimo cha mbegu.

Eneo mfano wa bustani lililopangwa katika safu zilizonyooka, zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi. Kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili kilimo cha mbegu.

Eneo la wazi mfano wa shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka zenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Eneo la wazi mfano wa shamba lililo gawanywa katika safu zilizo nyooka, zenye mimea iliyo ota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwaajili ya kilimo cha mbegu.

Kifungashio cha plastiki kilichochapishwa zao aina ya tikiti maji na maneno yasomekayo tikiti maji, sukari, ikiashiria ni kifungashio kilichohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo hicho.

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa picha mbalimbali za mimea zilizopangwa katika safu zilizo nyooka, ikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.

Eneo mfano wa shamba au bustani lenye udongo wenye rangi nyeusi huashiriao rutuba, na mimea iliyochipua na kuota yenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.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

Vifungashio vya plastiki vilivyochapishwa picha aina mbalimbali kama vile: picha yenye mimea yenye rangi ya kijani kibichi, pilipili hoho na vitunguu; vikiashiria ni vifungashio vilivyohifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo.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

Sehemu ya shamba au bustani lenye udongo wenye rangi nyeusi ukiashilia rutuba na mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashilia ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Vifungashio vya plastiki vilivyo chapishwa picha mbalimbali kama vile picha ya karoti na picha ya pilipili hoho, vilivyopangwa katika safu zilizonyooka ikiashiria ni vifungashio vilivyotumika kuhifadhi mbegu mbalimbali kwa ajili ya kilimo.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

Mtu aliyesimama eneo la ndani katika chumba mfano wa duka limezungukwa na vifungashio vya aina mbalimbali, ikiashiria ni duka litumikalo kwajili ya uuzaji wa mbegu za kilimo.

Eneo la shamba au bustani lililogawanywa katika safu zilizonyooka lenye mimea iliota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuhashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Eneo la ndani lililotengenezwa na kuezekwa kwa ustadi limegawanywa katika safu zilizonyooka yenye mimea iliyoota na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya kilimo cha mbegu.

Mkusanyiko wa vifungashio venye rangi tofauti tofauti, vilivyohifadhi nafaka za aina tofauti tofauti ikihashiria ni vifungashio vilivyohifadhi nafaka ambazo ni mbegu kwa ajili ya kilimo .

Vifungashio vya plastiki, vilivyochapishwa picha za mimea aina tofautitifauti, vilivyopangwa katika safu zilizonyooka. Ikiashiria ni vifungashio vilivyotumika kuhifadhi mbegu za aina mbalimbali kwa ajili ya kilimo.

Bomba lenye rangi nyeusi linalotiririsha maji likiwa katika eneo la wazi lenye mimea iliyooata na kuchipua kwa rangi ya kijani kibichi kuashiria ni eneo litumikalo kwajili ya kilimo cha mbegu.

Wanyama aina ya mbwa walio katika eneo la nje ya chumba mfano wa banda lililotengenezwa kwa ustadi ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Banda dogo lililotengenezwa kwa mbao lenye milango midogo na madirisha yaliyotengenezwa kwa nyavu lililoegeshwa katika eneo la wazi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Mtu aliyesimama katika eneo la ndani, lililotengenezwa kwa ustadi, lilizungukwa na jopo la wanyama aina ya mbwa wenye rangi tofautitofauti ikiashiria ni eneo litumikalo kwajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Eneo la wazi, lenye mkusanyiko wa mabanda madogomadogo yaliyotengenezwa kwa mbao. Ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya chanjo na tiba kwa mifugo.

Mnyama pori aina ya Twiga aliye katika eneo lenye ardhi tambarare liliyozungukwa na uoto wa asili kama vile: nyasi fupi, vichaka na miti mirefu ikiashiria ni eneo la hifadhi ya wanyama pori.

Jopo la wanyamapori aina ya tembo wenye ukubwa tofautitofauti walio katika eneo la wazi pembezoni mwa chombo cha moto aina ya gari, lililopaki katika maeneo hayo kuashiria ni eneo la hifadhi ya wanyamapori.

Jopo la wanyama pori aina ya tembo yenye ukubwa tofauti tofauti walio katika eneo la wazi nimezungukwa na wote wa asili kama vile nyasi na neti, ikiwa sheria ni eneo litumikani kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Mnyamapori aina ya nyani aliyekatika eneo la wazi lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Mnyamapori aina ya twiga aliye katika eneo la wazi, lililozungukwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, kuashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya wanyamapori.

Mnyama pori aina ya teiga aliyesimama katika eneo la ardhi tambarare lililozungukwa na uoto wa asili kama vile nyasi fupi, vichaka na miti mirefu ikiashiria ni eneo litumikalo kwa ajili ya hifadhi ya wanyama pori.

Jopo la wanyama pori aina ya twiga ,walio katika eneo lenye ardhi tambarare, lililozungukwa na uoto wa asili kama nyasi fupi, vichaka na miti mirefu, likiashiria ni eneo la hifadhi ya wanyama pori.